Hili ni gari jeupe la kliniki inayotembea. Mbele na nyuma ya gari ipo bendera zilizoandikwa jina la taasisi. Juu ya nyasi kuna zulia jekundu lililoandaliwa. Kuna mahema meupa na miti kwenye mandhari ya nyuma.